Dawa za mifugo na wanyama, chupa yenye jina ya dawa hiyo ijulikanayo kama "COOPERS SPOT ON" imechorwa picha ya wanyama kama vile ng'ombe; na juu kuna maelekezo ya utumiaji sahihi wa dawa hiyo. Dawa hii husaidia kupambana na magonjwa hatari yanayoshambulia mifugo.

Dawa za mifugo na wanyama watu watatu wamepiga picha pamoja wakiwa wameshika bidhaa hizo wawili wa kike na wa kiume wamesimama ameshika magunia na mmoja amechuchumaa, magonjwa hayo yanatoka kwenye dawa inayoitwa yarabodega wamekaa kwenye chumba chenye sakafu nzuri na ukuta mzuri.

Dawa za mifugo na wanyama zijulikanalo kama "arawom" ni boksi lenye maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo. Dawa hiyo kwenye boksi hilo imechora wanyama tofauti kama vile ng'ombe, mbuzi, nyati, pundamilia na kadhalika juu ya dawa ile kuna maelekezo ya namna ya kutumia hiyo dawa ili kuwatibu wanyama.

Dawa za mifugo na wanyama zijulikanazo kama "AGROFEED PLUS" zipo sehemu moja zimerundikwa. Dawa hizi husaidia upatikanaji wa haueni kwa wanyama wanaoshambuliwa na magonjwa tofauti. Chupa hizi zinatoa maelekezo na matumizi sahihi ya dawa hizi; na zote zina mifuniko yenye rangi ya kijani.

Dawa za wanyama na mifugo chupa iliyochora rangi za wanyama tofauti ikiwepo mbuzi imeandika jina la "Kupacide", inatoa maelekezo ya namna gani ya kutumia dawa hiyo ili kutibu wanyama, chupa hiyo inamfuniko wenye rangi nyekundu.

Dawa za wanyama na mifugo, mwanaume mmoja ameshika dawa hizo mkononi akimuonyesha mtu mwingine; amechuchumaa akiwa kwenye magunia mengi yenye dawa tofauti. Magunia hayo yana dawa zilizoandikwa "meya," ambazo zina kilogramu hamsini. Madawa haya husaidia kutibu magonjwa ya wanyama na mifugo.

Ugawaji wa dawa za mifugo na wanyama watu wengi waliovaa barakoa pamoja na kofia isipokuwa mmoja wanaendelea kupokea dawa hizo wanazipanga vizuri, wapo kwenye nyumba yenye mlango wa bati, wenye rangi nyekundu dawa hizi husaidia kuwatibu wanyama, magonjwa yanayowashambulia.

Mwanaume na mwanamke wamesimama wameshika magunia ya dawa za mifugo na wanyama kutoka kampuni ya yarabodega. Mwanamke amekaa amechuchumaa katikati yao akiwa ameshika chenye dawa hizo, wote wapo ndani ya chumba chenye sakafu nzuri pamoja na rangi inayovutia.

Uvunaji wa mazao ya biashara, mwanaume mmoja aliyevaa tisheti nyeupe pamoja na viatu vikubwa vya mvua yupo anavuna mahindi yake ambayo tayari yamekomaa, juu kuna wingu la bluu. Mahindi hutumika kama bidhaa ya chakula pamoja na biashara, na husaidia upatikanaji wa chakula. Yakistawi kama hivi, hupelekwa sokoni, watu hununua na kuyatumia kwenye chakula.

Uvunaji wa mazao ya biashara, wanaume kwa wanawake wapo shambani wanaendelea kuvuna viazi katika shamba kubwa ambalo linaonekana limeotesha na kustawisha vizuri sana. Nyuma yake kuna mashamba ya bidhaa nyingine pamoja na miti mirefu. Wingu limechanganya bluu na nyeupe.

Uvunaji wa zao la biashara maarufu kama kitunguu shamba hilo linaonekana limestawisha vizuri sana na uvunaji unaendelea vitunguu vinatolewa chini ya ardhini na kuwekwa juu tayari kwa ajili ya kutolewa eneo hilo kupatiwa na kupelekwa kwenye soko ili kuendelea na swala nzima la biashara kitunguu utumike kwenye upishi hasa kwenye kuunga mboga.

Shamba lenye mazao tofauti ya biashara kuna pilipili, nyanya, karoti na kadhalika, shamba hili lina mchanganyiko wa bidhaa tofauti zinazosaidia upatikanaji wa bidhaa za biashara na chakula, nyuma ya shamba hilo kuna miti pamoja na msitu wote mdogo wa asili uliostawi vizuri.

Mazao ya biashara, mwanamama aliyevaa kofia kubwa yupo nyuma ya gari ambalo limejaa na nanasi nyingi sana baada ya mavuno anacheka na kufurahi kwa sababu mavuno ni mazuri na amepakia kwenye gari tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya kuendelea na biashara.

Uvunaji wa mazao ya biashara. Magunia yaliyo vunwa yamefungwa vizuri yamejaa sana, yapo tayari kwaajili ya kupeleka sokoni kuendelea na suala zima la kibiasha. Viazi vingi vimejaa kwenye magunia hayo na mengine bado yanaendelea kupakiwa.

Uvunaji wa vitunguu wanaume wengi wanavuna vitunguu kuvitoa shambani wanapakia kwenye gari tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuendelea na shughuli nzima ya biashara. gari hili ni aina ya "canter" ni gari kubwa ambalo linaloweza kubeba mzigo mkubwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Kilimo cha mazao ya biashara, mkulima anaonekama akiwa amechuchumaa kwenye shamba lake la nyanya, chache zinaonekana zimekomaa lakini nyingi bado anachambua na kuziweka vizuri ili zikikomaa zipeleke sokoni kwa ajili ya swala zima la kibiashara nyanya hutumika kama kiungo cha chakula hasa katika upishi wa mboga.

Uuzaji wa mazao ya biashara wanaume kwa wanawake wamesimama, wamesimamisha magunia ya viazi tayari wameshavuna wanauza mazao haya ili kurahisisha upatikana wa pesa wanaume kwa wanawake na nyuma yao kuna shamba la mahindi na miti mikubwa ambayo imestawi vizuri.

Uvunaji wa mazao ya biashara. Shamba linaonekana limevunwa na limestawi vizuri sana. Vitunguu vimevunwa kutoka ardhini vipo juu tayari kwa ajili ya kuvipeleka sokoni kuendelea na swala zima la kibiashara. Katika kila mtaro kuna mrija ama mfereji pamoja na bomba la maji ambavyo vilirahisisha upatikanaji wa maji, ndio maana shamba hili limestawi vizuri sana.

Uvunaji wa mazao ya biashara. Mwanamama mmoja amepanga nanasi zake sehemu moja, yuko anauza watu wanakwenda kununua. Nanasi hizo zimestawi vizuri, zimeiva na tayari amezitoa shambani na kuzileta sokoni kwa ajili ya suala zima la kibiashara.

Kilimo cha mazao ya biashara, shamba kubwa zuri lenye migomba, mipapai na matunda mengine, linaonekana lipo karibu na nyumba. Picha imechukuliwa kutoka upande wa chini, na juu kuna wingu la bluu. Kilimo cha mazao ya biashara husaidia katika upatikanaji wa mazao ya biashara yanayouzwa ili kusaidia upatikanaji wa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha mazao ya kibiashara, wanamke aliyejifunga kitambaa kichwani, yupo anaendelea kuvuna kahawa zilizostawi vizuri. Hizi kahawa tayari zimekomaa, nyingine zina rangi nyekundu, nyingine rangi ya kijani. Lakini zilizokomaa zinavunwa tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni, kwa ajili ya kuendelea na swala zima la kibiashara.

Uvunaji wa mazao ya biashara, toroli lipo shambani likiendelea kuvuna mazao mbalimbali yaliyolimwa kwenye bustani hilo, hilo toroli limejaa karoti, tikiti maji, viazi, ndizi, papai na matunda mengine, shamba hili limestawi vizuri sana, lipo kwenye eneo lenye miti ya kijani.

Shamba la migomba. Migomba imestawi vizuri sana, mgomba mmoja unaonekana umeotesha ndizi ambayo ishatoa matunda inaendelea na ukuaji ili ikikomaa vizuri ipelekwe sokoni kwa ajili shughuli nzima ya biashara

Mwanaume mmoja aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu, akiendelea kuvuna mapapai. Yupo kwenye shamba lililostawi vizuri, na kila mti una mapapai ya kutosha. Kwa mbali wingu lote ni la bluu, shamba limestawi vizuri sana na chini hakuna nyasi, bali majani ya mipapai yaliyodondoka.

Wanaume kwa wanawake wanashirikiana kuvuna viazi kuvitoa shambani vimerundikwa sehemu moja kuweka kwenye matrei yenye rangi za bluu pamoja na kijani ilikupeleka sokoni kwa ajili ya swala zima la biashara. Pembeni yao kuna nyasi ambazo hazijakauka vizuri na miti iliyostawi vizuri sana.

Wanaume wengi wanashirikiana kuvuna mahindi ambayo yameletwa maeneo ya karibu na nyumbani, nyuma yao kuna nyumba nyingi ambazo ni makazi ya watu pamoja na magogo ya miti iliyokauka, wapo chini ya miti, wengine wanavuna mahindi hayo, kuyatoa kwenye maganda yaliyokauka na kuyarundika chini, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha mbogamboga, bustani imeandaliwa vizuri sana mabomba ya maji yamepitishwa kila tuta, kila tuta lina mistari ambayo imestawi shamba hili lina udongo mweusi unaonekana kuwa na rutuba tayari kwaajili ya kuandaa mazao yanayosaidia katika shughuli za biashara pamoja na chakula.

Uoteshaji wa miti. Miti ipo ndani, miche hiyo ipo karibu na dirisha, ipo kwenye mikopo ya plastiki yenye rangi nyeusi, ndani yake kuna udongo pamoja na mbolea, ambavyo miche hiyo inakua ikifuata mwanga kuelekea dirishani. Hii husaidia upatikanaji wa mwanga na miti hiyo hustawi vizuri.

Kilimo cha uoteshaji wa mbegu. Wakulima wengi wanaume wapo pamoja kwenye kitalu wanaotesha miti kuwekwa kwenye mifuko meusi. Mifuko hiyo ina udongo wenye mbolea, wanashirikiana kwa pamoja kupanda mbegu ili zikiota wazitoe sehemu hiyo kupeleka sehemu nyingine.

Wakulima wawili wanaonekana kuvuna viazi vilivyostawi vizuri, na kuweka kwenye kreti zenye rangi tofauti kuna nyekundu, kijani pamoja na bluu wapo shambani. Kila kreti limejaa inaonekana shamba hili limestawisha vizuri sana. Wanaume hao wawili wanasaidiana kubeba na kupanga kwenye mstari, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya shughuli nzima ya biashara.

Kilimo cha mazao tofauti katika shamba moja, shamba hili lina mahindi pamoja na matikiti maji yote yamepangwa katika mstari mmoja, katikati ya shamba hilo kuna jengo ambalo hutumika kuhifadhi bidhaa ama mavuno lakini nyuma yake kuna milima mikubwa, juu kuna wingu la bluu pamoja na nyeupe.

Uoteshaji wa miti, makopo meusi yenye udongo pamoja na mbolea yanaendelea kuotesha miti tofauti, ipo ndani ya nyumba imewekwa mezani karibu na dirisha, miche hiyo inakua ikifata mwanga, baada ya kustawi vizuri itapelekwa eneo jingine kwa ajili ya kupandwa ili iendelee kustawi.

Mashine kubwa kwa ajili ya kilimo ina matairi yasiyopungua sita madogo na makubwa ya mbele mawili na madogo ya saizi ya kati nyuma, mashine hiyo ina rangi nyekundu husaidia katika kilimo na uvunaji wa mazao tofauti kwa sasa ipo shambani ikiendelea na shughuli zake hizo hizo, juu kuna wingu la bluu shamba hili ni kubwa sana.

Mashine ya kusaidia katika kilimo ina rangi nyekundu. Mtu mmoja anayeonekana miguu ameishika anaendelea kutifua udongo, yupo katika bustani inayoonyesha mbogamboga pamoja na vitunguu maji. Inaonekana mtu huyu anaandaa shamba hili ambalo tayari ameshapanda mazao.

Mashine za kilimo. Mtu mmoja mweupe aliyevaa kaptula, ambaye haonekani sura anaonekana mikono na miguu, anasukuma mashine za kilimo, akiwa anaandaa shamba kwa ajili ya kuanza kilimo. Mashine hiyo ina rangi tofauti, ikiwemo bluu pamoja na nyusi kwenye matairi, ikiwa inakata nyasi na kuzisogeza tayari kwa ajili ya kuandaa shamba.

Uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo. Mashine kubwa inatifua udongo, udongo una rangi nyeusi unaonekana kuwa na rutuba. Mashine hiyo inarangi nyekundu inatifua udongo na kuandaa shamba hilo tayari kwa ajili ya kupanda mazao ya chakula na ya kibiashara, yanayosaidia katika upatikanaji wa bidhaa tofauti.

Mashine ya kutumia kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo iko tayari shamba liko ndani ya uzio wa miti karibu na jengo lililojengwa kwa mabanda pamoja na wavu ndani ardhi imetifuliwa na hiyo mashine yenye rangi nyekundu na rangi nyeusi na majani yamerundikwa pembeni yamekatwa shamba liko tayari.

Ufugaji wa samaki wa mapambo, samaki wenye rangi tofauti wamewekwa kwenye meza ambayo ndoo yake ina kioo, samaki hawa hutumika kama mapambo nyumbani, ofisini pamoja na maeneo tofauti ya starehe. Samaki hao wapo kwenye maji na wamewekwa kwenye kifaa chenye kioo ili waonekane vizuri.

Mazao ya chakula mazao mbalimbali kama vile, mchele, unga , ndizi, viazi, mihogo, maharage nakadhalika duka hili huuza bidhaa tofauti ambazo hutumika kama chakula ama bidhaa za biashara kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo zinazotumika kila siku nyumbani.

Uoteshaji wa miti, mwanaume mmoja aliyevaa tisheti nyeupe na kuchomekea pamoja na suruali nyeusi, amenyoa kipara, yupo anamwagilia miti yake ambayo tayari ameiotesha kwenye bustani ndogondogo, tayari kwa ajili ya kwenda kupanda miti hiyo. Pembeni yake kuna mti wenye miparachichi ambayo tayari yameshaanza kuota.

Upandaji wa miti, mtu mmoja mzee na mwingine mkono wake unaonekana wanapanda miti kwenye vitalu na kuweka kwenye mifuko yenye rangi nyeusi, miti hii bado ni midogo sana wanaendelea kuipandikiza ili ustawi baada ya hapo waende kuipanda kwenye eneo zuri, upandaji wa miti ya uraisishwa upatikanaji wa oksijeni na kurahisisha upatikanaji wa mvua.

Utunzaji wa misitu, msitu mzuri wenye miti mikubwa iliyostawi vizuri na rangi ya kijani kuna mfereji wa maji yanayopita chini ya daraja dogo lililojengwa ambalo hutumika watu kupita kwenda kutalii na kuangalia maeneo yanayovutia. Misitu ni mali hutunzwa kwa ajili ya upatikanaji wa huduma tofauti kwa binadamu.

Msituni, katikati kuna njia ya barabara ya vumbi, njia ambayo imechora mistari ya mishale kuonesha ni sehemu gani ambayo watu wanatakiwa kupita, au watalii wanapotakiwa kupita kuingia ndani; msitu huu umekanda sana, una miti mingi ya kijani, barabara ya vumbi imepita upande huu na kuonyesha kama njia kadogo.

Upandaji wa miti, wanawake wengi wapo kwenye kitalu cha miti, miti ambayo imepandwa ikiwa midogo imewekwa kwenye mifuko yenye rangi nyeusi, miti hiyo tayari imeota vizuri, inaweza kuoteshwa sehemu nyingine kwa ajili ya kutunza mazingira.

Shamba la miti midogo ambayo tayari imeota kwa ajili ya kupandwa maeneo mengine, miti ipo kwenye mifuko myeusi ya plastiki, katikati ya shamba hilo lenye miti tofauti tofauti kuna kitalu kikubwa ambacho husaidia jua lisiweze kuchoma miti hiyo ili iweze kukauka, shamba ni kubwa na miti yote ni ya kijani.

Kilimo cha nyanya, nyanya nzuri zimestawi shamba kubwa zuri linaonekana, baadhi ya nyanya zimeiva na nyingine bado ni mbichi tayari kwa ajili ya kuuza kupeleka sokoni ili kuendelea na shughuli nyingine za kibiashara. Nyanya ni kiungo muhimu katika upishi na utumika asa kwenye mboga.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia kubwa anaonekana kwa mbali katikati ya bustani ya mboga mboga ambazo zimestawi vizuri, akiendelea kupulizia dawa na kutoa magugu yaliyoota.

Ufugaji wa kuku wa kisasa, kuku wengi wasioweza kuhesabika kwa macho wanaonekana wapo kwenye banda lao, banda hilo limefunikwa kila sehemu, kuna taa na mwanga mzuri. Kuku wote wana rangi nyeupe, kuna maeneo ambayo wanakwenda kulia chakula, yenye rangi ya alama nyekundu. Ufugaji wa kuku husaidia katika upatikanaji wa nyama, pamoja na mayai.

Kilimo kikubwa, kilimo cha mazao ya biashara, mashine kubwa inaonekana ipo shambani kuandaa na kuvuna mazao hayo yamekauka yakiashiria utayari wa kuvunwa. Nyuma ya shamba hilo kuna miti mikubwa mirefu, wingu lote ni la bluu watu wanashirikiana kwa pamoja kufanya kazi hiyo.

Kilimo cha viwanda Shamba kubwa la kabichi ambalo linaonekana limestawi vizuri sana mwishoni mwa shamba hilo inaonekana gari ya wakulima ambao hutumia katika kupakia yale ambayo yamekamilika ili kupeleka viwandani kwa mbali zinaonekana nyumba za watu na miti iliyostawi vizuri sana.

Kilimo cha viwanda shamba kubwa linaonekana kuna migomba, lakini pembeni kuna uzio wa wavu uliofunika bidhaa nyingine shamba hili lina mazao tofauti migomba hurahishisha upatikanaji wa ndizi ambayo hutumika kama zao la biashara pamoja na chakula sokoni.

Kilimo cha viwanda. Magari mawili makubwa yanatumika kusaidia katika kuandaa shamba. Shamba kinaonekana lina maji mengi sana pamoja na udongo wenye rutuba. Magari mawili, moja lenye rangi nyekundu na lingine lenye rangi ya kijani, yanapakia maji pamoja na udongo ili kusaidia katika kuandaa shamba tayari kwaajili ya kuanza kilimo kikubwa.

Kilimo cha umwagiliaji kwenye shamba la mboga mboga linaonekana limestawi vizuri, mboga hizo zimepitishwa mabomba ya maji yanayorahisisha upatikanaji wa maji ili yasikauke shamba hili linaonekana kuwa na udongo mweusi wenye rutuba utakaorahisisha ukuaji wa mazao haya.

Kilimo cha umwagiliaji, miche ambayo tayari imepangiliwa kwenye mstari mmoja inaonekana; kila mstari umepitisha bomba la maji na maji yanaonekana yanatoka kwani udongo unaloana, umwagiliaji husaidia ukuaji wa miche hiyo na kurahisisha ustawi wa shamaba ambalo linakua limeandaliwa.

Kilimo cha umwagiliaji shamba kubwa ambalo tayari limeandaliwa linaonekana, mbegu tayari zimeshapandikizwa kwenye mstari wa kila mtaro. Maji pamoja mabomba yanapita mabomba haya hurahisisha upatikanaji wa maji ili mbegu hizi pamoja na miche hii iweze kuota na kustawi vizuri.

Kilimo cha umwagiliaji shamba kubwa lenye mazao mazuri yaliyoanza kuota na kustawi yanaonekana kwenye kila tuta, kuna mabomba mawili ya maji yanapita mabomba haya husaidia upatikanaji wa maji ili mazao haya yaweze kukua kwa ustawi mzuri, kwa mbali yanaonekana mashamba mengine miti pamoja na milima.

Kilimo cha umwagiliaji, mabomba makubwa kwa madogo yanapita kwenye bustani, ambayo miche yake pamoja na mbegu zinanza kuota bado ni ndogo sana. Kilimo cha umwagiliaji husaidia kupatikana kwa maji ili mazao yaweze kuota vizuri sana.

Mandhari ya mlimani barabara ndogo inayoonyesha sehemu ambayo watu pamoja na magari hupita, barabara hii haina lami kuna milima mikubwa yenye rangi ya kijani; miti yote ina rangi ya kijani ni mfupi na nyasi zote ni za kijani lakini ni fupi sana juu kuna wingu la bluu.

Mandhari ya mbugani twiga mrefu anaonekana miti ni mifupi na imestawi, yote ina rangi ya kijani pamoja na nyasi kwa mbali yanaonekana majengo marefu makubwa ghorofa zenye hadhi kubwa na juu kuna wingu la bluu.

Mandhari ya mbugani, mfereji mkubwa wa maji unapita, maji yanatiririka kwenda upande wa chini, sio mengi sana, juu kuna wingu la bluu, pembeni kuna nyasi ambazo zimeota na nyingine zimekauka.

Mandhari nzuri ya kuvutia mto wenye maji yenye rangi nyeusi picha imepigwa kutoka juu, kuna mtu mkubwa unaopita katikati ya shamba na majengo ya watu, kuna miti mikubwa iliyostawi vizuri sana mashamba nyumba zinaonekana na kwa mbali wingu lote ni la bluu.

Mandhari ya mbugani eneo hili lina nyasi zilizokauka na miti haijastawi kabisa, kwa mbali kuna vilima vidogo na juu kuna wingu la bluu, katikati kuna mfereji unaopitisha maji machafu madogo ambayo nayo sio mengi sana. Eneo hili linaonekana kukubwa na tatizo la ukame.

Mandhari ya mlimani. Wanyama wengi wanaonekana, upande wa mbele kuna tembo mkubwa anayeendelea kutembea kwenye nyasi zilizokauka, nyuma yake kuna tembo wengi sana, kuna miti iliyostawi vizuri. Wingu lote ni la bluu, kwa mbali inaonekana alama ya mlima, kama mlima kilimanjaro.

Mandhari ya milimani kuna milima mikubwa yenye miti ambayo imestawi, juu kuna wingu la bluu. Pembeni yake chini kuna shamba ambalo limeanza kuandaliwa, miti imekatwa na nyasi zimekatwa na zimekauka tayari kwa ajili ya kuanza shughuli ya kilimo.

Mandhari ya mbugani, miti miwili mikubwa imestawi mbugani, katikati kuna barabara ambayo watu pamoja na magari hupita wakati wanaenda kwenye shughuli zao. Juu Kuna wingu zuri la bluu, kwa mbali kinaonekana kilima kidogo, lakini nyasi zimekauka na kuna miti miwili tuu.

Mandhari ya mbugani, dimbwi moja la maji machafu yaliyotuama linaonekana. Nyasi zote zimekauka na miti yote imekauka. Kwa mbali kuna milima pamoja na mabonde ambayo haijastawi miti mingi, eneo hili linaonekana limeathirika na tatizo la ukame.

Mandhari ya mbugani barabara vumbi moja inaonekana ambayo watu pamoja na magari hupita, kwa mbali kuna mlima mrefu, juu kuna wingu la bluu. Eneo hili limestawi miti mizuri yenye rangi ya kijani inapendeza.

Mandhari ya mbugani, miti midogo iliyostawi inaonekana lakini kuna maji mengi yanatiririka. Miti hii mingine imelala ishara ya kwamba maji mvua kubwa ilinyesha na kuangusha baadhi ya miti.

Mandhari ya msituni maji machafu yaliyotuama yanaonekana pembezoni kuna miti iliyo kauka na mingine inakaribia kukauka pamoja na vinjia vidogo eneo hili linaonekana limeathiliwa na ukame, hii picha imepigwa kutoka juu.

Mandhari ya Mbugani. Nyasi zimekauka, miti yote imekauka. Imestawi kwa udogo sana. Kwa mbali zinaonekana nyumba za watu na juu kuna wingu la bluu na kwa mbali kabisa unaonekana mlima. Eneo hili linaonekana kukumbwa na tatizo la ukame.

Mandhari ya mbugani miti midogo yenye rangi ya kijani, imeota, katikati ya miti hiyo kuna mfereji wenye maji machafu yanayotiririka kutoka upande wa juu kwenda upande wa chini nyasi zote zimekuwa kwa kiwango cha chini sana.

Mandhari nzuri ya kuvutia, kuna maji ambayo yapo kwenye mto unaotiririsha kupeleka maeneo tofauti, udongo wote ni mwekundu. Pembezoni mwa mto huo kuna barabara yenye lami nzuri na magari machache yanavutia yanapita. Nyuma kuna miti mikubwa pamoja na misitu yenye rangi ya kijani. Eneo hili linavutia sana.

Mandhari ya mbugani, nyasi zote zimekauka, aneo lote ni tambarale na kwa mbali sana kunaonekana vichaka vidogo vidogo, kuna mti mrefu wenye matawi machache ya kijani na juu ni wingu la bluu.

Ufugaji wa mbuzi ambao wapo kwenye banda lao wasiopungua watatu wamewekewa nyasi wanaendelea kula. Mbuzi hawa wanaonekana wamestawi vizuri wapo kwenye banda ambalo hawasumbuki, pembezoni kuna mwanga unaoingia kutoka nje. Mbuzi hawa wana rangi zinazofanana wawili ni wakubwa, mmoja ni mdogo.

Mfugaji wa bata yupo anaendelea kutoa huduma kwa bata wake; yupo nyuma ya banda ambalo anafugia bata hao bata hao ni wengi sana na wote wana rangi nyeupe wamestawi vizuri sana; mfugaji huyo amevaa koti kubwa refu lenye rangi ya kijani na ameshika gunia.

Uuzaji wa nafaka duka lilosheheni nafaka ambazo zipo kwenye gunia zimefunuliwa juu ili kuonekana rangi zake. Kuna maharage ya rangi tofauti pamoja na mtama. Watu huuza bidhaa hizi ambazo hutumika kama zao la kibiashara ama chakula nyumbani.

Uuzaji wa mbegu pamoja na nafaka. Picha ya magunia yaliyojaa mbegu na nafaka zinaonekana, kuna maharage yenye rangi tofauti, kama vile; nyeupe, nyeusi, nyekundu na kadhalika. Kuna nafaka kama vile mtama, mahindi na nafaka nyingine, hizi zote husaidia katika upatikanaji wa mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara.

Uoteshaji wa mbegu. Mbegu zinaoteshwa kwenye vindoo vya plastiki, tayari ni changa ipo ndani, nyuma ya ndoo hizo kuna viatu, ndoo hizo zipo karibu na dirisha, zikikuwa zikipata mwanga. Kwenye hizo ndoo za plastiki kuna mbolea, na zinaonekana huwa zinamwagiwa maji ili kurahisisha ukuaji wake.

Upandaji wa mazao pamoja na mbegu, shamba ni kubwa sana. Mazao hayo yamestawi vizuri japo bado ni madogo, kuna mabomba ya maji yanayorahisisha umwagiliaji ili kupatikana kwa mazao makubwa mazuri, yaliyostawi, nyuma yake kuna msitu mkubwa.

Wanaume wengi wanaonekana wakiwa wanapakia magunia ya mahindi mengine yamejazwa na kufungwa sehemu yamewekwa pembeni yakisubiri kusafirishwa kutoka hapo kupeleka sehemu nyengine kwa ajili ya matumizi ya kibiashara ama chakula. Wengine wamesimama wakiwa wanafungua magunia hayo yaliyosheheni mahindi tayari kwa ajili ya kuuza bidhaa hiyo.

Uandaaji wa upandaji wa miche, wanaume wawili na wanawake wawili wanashirikiana kutengeneza kabustani kadogo kwenye kitalu ili kupanda miche itakayosaidia ukuaji wa miche mingine katika eneo jingine. Wamezungukwa na bustani yenye mazao tofauti lakini nyuma yao kuna maua yaliyopangwa vizuri na yamestawi vizuri sana.

Kilimo cha mbegu. Bustani imepandwa mbegu ambazo zimepangwa katika mistari mitatu iliyo nyooka. Katika mistari hiyo kuna mabomba ya maji yamepitishwa, ambayo husaidia upatikanaji wa maji kila saa. Inaonekana ipo kwenye kitalu na yote imekuwa ikiwa inalingana.

Upandaji wa miche na mimea, shamba tayari limeandaliwa. Miche hiyo imestawi vizuri sana, imepangwa katika mistari tofauti na kwenye kila mstari kuna bomba la maji linalopitisha ili kusaidia kumwagilia maji ili miche hiyo iweze kustawi vizuri sana.

Mamba anaonekana yuko kwenye ukingo wa maji ya mto mkubwa, mto uliosheheni maji mengi sana, na upande wa nyuma inaonekana miti iliyostawi vizuri pamoja na wingu la bluu. Mamba huyu anaonekana kukaa kuota jua; ni mkubwa sana na anaonekana anaweza kusababisha hatari kwa mtu yeyote anayeweza kupita.

Picha ya mnyama pori, ndege mdogo mwenye macho mekundu sana amekaa juu ya nyaya za umeme juu kuna wingu la bluu ndege huyu ana mdomo uliochongoka pamoja na rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na rangi nyingine.